Ng'ombe mweupe na wa kahawia wakiwekewa dawa na mwanamke mmoja, aliyevaa buluu giza, mtungi wake ukiwa ni wa buluu na manjano. Ng'ombe hao wamefungwa na vyuma ili waweze kuwekewa hiyo dawa.

Wanaume wawili ambao wamevalia koti wamebeba mtungi wa maziwa, wakiuchunga na kichungi cha njano wakimwaga kwenye mashini , wakiwa wamezingatia mazingira, kwa sababu wamevalia vitu ambavyo vinatakikana, wakifanya hii kazi.